Wanaume wawili wakiwa wameketi kwenye meza au uso lango wanaonekana kujishughulisha kuandika au kujaza fomu moja huwa anashikilia kalamu na anaonekana kuandika kwenye karatasi au kitabu.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wameketi kwa viti katika eneo la kusubiri. Wengi wao wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wakisubiri huduma. Nyuma yao kuna ukuta wenye mabango au matangazo na baadhi ya maneno kama huduma na naona yanaonekana kua na nembo ya Kenya.

Kundi la watu ambao wamevalia majora meusi na wigi nyeupe. Wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wamesimama jukwaani chini yake kuna kundi nyingine la watu waliovalia vivyo hivyo. Wanaonekana kuwa majaji hao ni wanasheria.

Hii ni umati ya watu ambapo wanashudhia tukio fulani, tunaona moja anatia saini kwenye karatasi, huku vitabu zimewekwa kwenye meza ya mbao ikiwa na bendera na kuna moja amesimama akiwa amevaa majoho.

Hao ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Mmoja ameshikilia mpira, amevaa jezi nambari kumi na nne za rangi nyeusi, huku mwenzake amevaa jezi nambari kumi na mbili huku jezi yake ni ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni eneo la wazi ambapo tunaona umati wa watu ambao wamekusanyika huku wameketi chini kando kando. Kuna meza yenye imetengenezwa na mbao kuna afisa ambao wanahudumia wananchi

Kuna watu wengi ambao wamevalia sare ya kijani kibichi na nyeupe wakichangia barabarani nyuma ya Lori au basi lililopambwa kwa rangi ya kijani kibichi mandhari ya sherehe au msafara basi hilo au lori linaonekana kubeba watu wengi juu yake.

Barabara kuu lenye watu wanatembea kwa mguu, kando yake kuna taka ambayo imetupwa kiholela, huku kula mtu akiwa anajishughulisha na mambo yake.

Ni eneo la mapokezi au dawati la habari ndani ya jengo. Dawati hilo ni kubwa lenye rangi ya mbao na sehemu nyeupe na lina maandishi makubwa ya kijani yanayosomeka Information Desk dawati la habari.

Mazingira yanaonekana kuwa ni ofisi au chumba cha matukio. Kuna mwanaume aliyevaa suti na tai akiwa amesimama karibu na meza yenye vibada mbalimbali la kutolea bei au kufanya udalishaji. Kwa upande wa kushoto kuna mtoto mdogo ameketi kwenye kiti.

Kundi la watu ambao wamejumuika katika hafla fulani, mmoja ako mbele amevaa bendera ya Kenya huku akiinua mikono yake juu kuashiria anashangilia jambo fulani.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa nguo za kijani na njano lenye michoro linalofanana na maganda ya chui ama mamba wakionekana wakishangilia kushiriki katika sherehe fulani. Baadhi yao wamenyanyua mikono juu wengine wanaonekana wakipiga picha. Nyuma yao kuna umati wa watu wengine.

Mwanaume amevaa suti ya blue sati jeupe na tai ya manjano akiwa akiongea kwenye kipaza sauti kilicho na label ya jamhuri ya Kenya. Anaonekana kushika kitabu mkononi mwake wa kushoto.

Hawa ni wachezaji haswa wachezaji wa kandanda ambao wamesherekea kishinda taji lao. Inaonekana kuwa wakona furaha, wanainua taji lao juu huku wakiwa na furaha. Wakona jezi ambayo ikona rangi ya njano na michirizi ya kijani kibichi.

Ni umati wa watu mkubwa, wengi wao wakiwa vijana wakishangilia kushiriki katika tukio fulani. Baadhi yao wamevaa nguo za mistari ya (blue) na nyeupe huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kawida mikono moja imeinuliwa juu.

Ni wachezaji wa soka wa kiume ambao wanasherehekea baada ya kuonekana washindi. Baadhi ya wachezaji wamevaa sare za rangi nyeupe, kanamijirizi chungwa na soksi chungwa.

Kikapu cha nguo chafu cha rangi waridi ama nyeupe hafifu chenye matundu matundu. Kikapu hicho kina umbo refu na kimepangwa wema，kinachoonekana kimetengenezwa na plastiki.

Kuna wachezaji watatu huku wakiwa wamevalia jezi nyeupe wakishiriki mchezo au zoezi. Mmoja Wa wachezaji ameonekana akiruka juu. Anaweza kuwa anajaribu kurusha mpira ama kuzuia shambulio. Nyuma yake kunaonekana watu wengene wanaonekana kutazama.

Ni eneo la mkutano au tukio ambapo watu kadhaa wamekusanyika, katikati ya picha mwanamke mwenye nywele za mawimbi anaonekana akiongea au kuingiliana na watu wengine walioketi kwenye meza ndefu iliyofunikwa kwa nguo ya kijani.

Bango ambako linapatakina katika ofisi kuu ya serekali ya mahaka . Iko na bango ambalo limeandikwa kama ( The republic of Kenya, the judiciary) na ( state of judiciary and admiration of justice).

Hawa ni wachezaji ambao wanasherekea kushinda taji kwao, hawa wachezaji wamevaa sare aina vijusuruali buluu huku shati ni nyeupe.

Kuna bomba kubwa la kijani likipita kwenye eneo udongo au maji machafu inaonekana kam

Ni jukwaa lenye watu watatu ambao wameketi kwenye. Kuna pango lenye maneno law courts hii inaashiria kuwa tukio ilo mahakama linalohusiana na sheria.

Hii ni umati ambao wanasherekea tukio fulani baadhi yao kuna wenye wameweka glasi juu ya mikono yao wengine wamevaa vitambaa vyenye michirizi ya buluu nyekundu na nyeupe.

Ni chengo Moja la ofisi ya kiserikali ambayo iko na watu wengi wako tayari kupeana huduma moja ni mwanamke mwingine ni mwanamme, mwanaume wamevalia shati ya Mikono mirefu mweupe, huku mwanamke amevalia shati nyeupe yenye iko na michirizi yenye.

Watu kadhaa wakiwa wamekaa kwenye dawati wakitumua kopyuta na wanasoma. Inaonekana ni mazingira ya ofisi, maktaba au kituo cha huduma yao. Upande wa kushoto kuna mwanaume ameketi akiangalia kompyuta. Nyuma yake kuna mabango au ishara kwa ukuta zenye maandishi kama government public serivices na condusive learning environment .

Ni kundi la wanaume la wachezaji wa michezo wakiwa wameshinda na kusherekea ,wote wamevalia jezi nyekundu na kaptura, na wengine wanaonekana wameshika kikombe la ushindi, mikono yao imeinuliwa juu kuashiria furaha na ushindi.

Hii ni kundi la watu wenye wako katika jengo la serikali ambao wanafurahia zawadi ambao womepokea. Mmoja anaonekana mwanaume ambaye amevaa suti na tai nyekundu.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ama eneo La kazi. Wanaonekana wakijishugulisha na karatisi na mchoro . Mwanaumemmoja aliyevaa shatila buluuanaonekana akichora ama akiandika kwenye karatasi iliyo na mchoro. Watu wengine wamesimama karibu na yeye.

Ni umati wa watu ambao wanaonekana kuwa wanashangilia tamasha fulani au mpira ya kandanda. Kuna mmoja ako mbele akiwa amevaa miwani, amejivalia bendera na kuinua kitu kama tuzo kwa mkono wake ya kulia.

Mwanaume huyo akiwa amekaa kwenye meza kujishughulisha na nyaraka mbalimbali moja wao anashikilia kalamu ya kuandika huko mwingine akionekana kumwangalia watu wamevalia mashati yenye mikono refu

Kundi la watu wakiwemo wanaume kwa wanawake ndani ya ofisi au kituo cha huduma, wanaonekana wakiingiliana. Labda wanapokea au kutoa huduma. Kuna vifaa vya elektroniki kama kompyuta na saa.

Ni afisi yenye watu wawili wamekaa mbele ya ( computer) . Nyuma yao Kuna bango lenye maandishi Ba, da ( certificates) na chini yake Kuna bango kingine la kijani lenye maandishi ( our service is the convince of the citizens). Hii inaonesha ni kituo cha kutoa huduma za kiserekali.

Ni ofisi ya serikali ambayo iko na lebo ambayo imeandikwa the judiciary iko na logo ya bendera ya Kenya ikiwa na maandishi kama human resource procedures manual judiciary .

Kundi la wachezaji Wa mpira wakiwa wamekusanyika kwa pamoja, labda wakishahuriana au kusherekea. Wachezaji wengi wamevaa jezi za manjano zenye alama mgongoni huku mchezaji mmjoja Wa katikati akiwa amevaa ya waridhi na number ishirini mgongoni.

Mwanariadha huyu akionekana anaruka hewani wakati wa mashindano ya kuruka mbele na kuruka mara tatu. Amevaa fulana ya nyekundu na kaptula nyeusi na viatu vya michezo ya rangi ya manjano na nyeusi. Anaonekana akitua au akienda kutoa baada ya kuruka.

Kundi la watu ambao wanatoa hotuba fulani katika eneo kuu ya mahakama. Watu hao wengi ni wanaume na wawili ni wanawake. Mwanaume mmoja wa mbele amevaa suti nyeusi, tai nyekundu na shati nyeupe akiwa amevalia miwani.

Mwanamke ameketi mbele ya computer labda akifanya kazi ya kuandika au kuingizwa data . Mwanaume mwingine alivaa sare labda afisa wa serikali amasimama karibu naye na anaonekana maeneo ya kuelekeza kitu kwenye computer.

Kundi la watu ambao wanaangalia mwanariadha ambao anaruka ni mchezo wa kuruka mara tatu huku akiwa ameninginia huko juu akielekea kumaliza kuruka kwake.

Kikundi la watu watatu, mwanaume moja anajikuncha juu ya meza akionekana akijeza fomu, kuandika kwenye karatasi, amevalia shati la mikono mirefu, na suruali nyeusi ana kompyuta ndogo ya kuandika.

Hapa ni ofisi ama jengo la serikali ya kupeana huduma. Kuna watu ambao wanapokea huduma na kuna wenye wanapeana huduma huku wakiwa wameshikilia kompyuta zao. Kuna wenye wamesimama baadhi ya wapeanaji huduma.

Ni kundi la watu ambao wamepanga foleni ili kupata huduma fulani. Watu ambao wamepanga foleni wakona barakoa aina ya bluu na nyeusi. Huku kuna mzee anaonekana kuwa na suti na kofia nyeusi.

Kuna mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi, shati cheupe na tai nyekundu akiwa amesimama mbele ya jukwaa au bodi. Pembeni yake kulia kuna mwanamke amevalia nguo za Kiafrika zenye mistari nyeupe akishika kitabu.

Watu watatu, wawili wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kuhitimu au ya kitamaduni wakishikilia cheti. Mtu Wa katikati akionekana amevaa toja ya kuhitimu . Inaonekana hapa Kuna bango inayosomeka vizuri lakini inaashiria tukeo rasmi .

Uwanja wa mpira ambao ni wakati wa kucheza, kuna wachezaji wa mpira ambao wamevaa jesi tofauti wakikimbia kwenye uwanja ya kijani. Upande wa nyuma kuna viti vya watazamaji na vimejaa mashabiki, mandhari hayo yanaonekana kua nzuri na jua linawaka kuonyesha pia ni mchana.

Kundi la watu ambao wanaonekana kushangilia timu ya kandanda au tukio fulani wakiwa na bendera za nchi ya Kenya. Huku wengine wamevaa sare za rangi nyekundu huku wengine wamevaa za nyeupe.

Ni watu kadhaa Wakiwa ndani ya chumba wengine wamekaa kwenye dawati zenye komputa na wengine wame simama watu walio kwenye dawati wanaonekana waki hudumia wateja wao hawa wafanyikazi. Mwanamke mmoja ameketi na amevaa barakoa anaonekana aki hudumiwa.

Ni kundi la watu ambao linaonekana kuwa na furaha, wanasherehekea matokeo Fulani, watu wako na vuvusela wengine wamevaa shati yenye lebo ya 'sportpesa' zikiwa ni za rangi ya kijani kibichi na michirizi nyeupe.

Kijana mmoja amevaa fulana nyekundu yenye rangi ya bendera ya Kenya na miwani ya jua nyeusi. Yuko katikati ya umati watu wengine ambao pia wanaonekana wamevaa nguo zinafanana vikiashiria kushabiki wa timu au sherehe fulani. Baadhi ya watu nyuma yake wanaonekana wameandika neno Kenya.

Hizi ni kadi ambazo zimezambaa kwa meza au uso fulani hizi kadi zimefungwa na usi nyeupe huku kadi zenyewe zikiwa na kalaa ya buluu.

Kundi la wachezaji wa mpira wa watu wakiwa wamevalia sare za buluu na nyeupe. Wamesimama kwenye uwanja wa mchezo wenye nyasi na mstari wa uwanja. Baadhi ya wachezaji wana namba migogoni mwao na nyuma yao kuna bendera na mabango yanayoashiria eneo la mashindano.

Kuna watu kadhaa ndani ya jengo. Kuna watu wanne wazima waliosimama upande wa kulia wa picha. Wawili kati yao wakiwa wamevaa mashati meupe yenye mikono mirefu na mabega mekundu wakionekana kama saa. Mmoja wa wanaume mweusi anaonekana kuongea na kueleza kitu.

Kuna watu wawili mmoja amevaa suti nyeusi, shati nyeupe na tai huku mwingine amenyoa nywele mwenzao mwenye ako kando amevaa joho huku akionekana mkuu wa mahakama.

Hili ni jengo la serikali au ofisi ya serikali ambayo inapeana huduma nchini Kenya. Kuna maofisa ambao wamevalia sare zake za nyeupe zikiwa na michirizi ya nyekundu huku wakipeana huduma katika ofisi

Kuna mwanamke ambaye anatoa hotuba akiwa na sura ya hisia kali. Amevaa nguo zenye muundo. Manthari ya nyuma yanaonekana kuwa na rangi ya yellow na mabango lenye maandishi "Tuko Pamoja" na bendera nyekundu kuashiria kuna ana anaweza kuwa katika mkutano wa kisiasa au tukio la biashara.

Cheti cha kuzaliwa cha Kenya chenye kichwa Republic of Kenya Certificate of Birth . Cheti hicho kina maelezo mbalimbali yaliyoandikwa kama vile majina ya wazazi, tarehe ya kuzaliwa na maneno kama Embu West na Embu Hospital . Baadhi ya sehemu ya cheti zimejazwa kwa kalamu.

Kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa wanang'ang'ania mpira, huku wengine wamevaa sare za nyekundu wengine wamevaa sare za njano. Mmoja ameandikwa nambari kumi na sita mgongoni.

Kundi la wanaume, kuna mwanaume aliyevalia miwani najua na shati ya kijani kibichi, iliyo na neno Kenya, akishikila kwa mikono yake mwili juu. Watu wengi walio nyuma yake pia wanaonekana wakishangilia baadhi yao wakiwa wamevalia kofia na nguo za rangi tofauti.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia nguo za kawaida wakiwa wamesimama kwenye foleni au wakiendelea na shughuli zao ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa ofisi au sehemu za huduma kwa umma. Upande wa kulia kuna mtu aliyevalia sare za usalama labda mlinzi.

Wanaume wawili wazima wakiwa ndani ya ofisi ya chumba cha mkutano. Mwanamume mmoja amevaa shati jeupe na miwani, ameketi mezani na anaonekana akitia saini au akifanya kazi kwenye karatasi. Mwanamume mwingine amevalia fulana ya kijivu na kofia nyeusi, amesimama karibu na anaonekana akimsaidia au kumshauri.

Ni sehemu ya nyuma ya mwanaume mmoja aliye Vaa suti na kofia nyeusi. Anaonekana akitembea akielekea kwa jengo ambalo kuna (counter) au jina lenye ishara inayosomeka "passport application".

Ni kundi la watu ambao wako ndani ya njumba moja ama ofisi ya serikali , wengine wanapeana huduma , wengine wanapokea huduma , mwingine ako kando amevaa unifomu ambayo inaonekana kuwa ya ulinzi wengine wamevaa sare za kazi.

Hili ni jumba la kimatibabu ambapo tunaona watu wanne mmoja ako bango ya shingo kuonekana yeye ni afisa mkuu huku akiwa amevaa barakoa .Amevaa sare zake za kazi huku wakiwa wameshikilia kadi na mwenzake.

Kundi la watu wakiwemmo wanaume na wanawake wakisherekea PNU kushirki katika mkutano wa hadhara wa kisiasa, wengine wao wameshika mabango au bendera zenye maandishi PNU kazi iendelee zikionyesha nembo za chama na harakati fulani za kisiasa

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza, wakitia saini, wawili kati yao ni wanaume wote wakiwa wamevalia suti na wanaonekana wakitia saini karatasi, mmoja wa wanaume hao amevaa suti nyeusi na tai nyekundu na mwingine amevaa suti ya kijivu.

Jengo lenye ishara Huduma Namba juu yake. Mbele ya jengo hili kuna watu kadhaa. Mmoja wao aliyevaa sare za kijani kibichi anaonekana kama askari au mlinzi. Watu wengine wanne wakiwemo wanaume wanaonekana wakitembea kuelekea mbele ya jengo hili.

Hii ni kundi ya watu ambao wanashughulika na biashara, watu hawa wameweka mwavuli ambayo iko na nembo imeandikwa mama miradi Millicent Omanga.

Hili ni jengo la kiserikali ambayo inapeana services ya bima afya (NSSF), pango ambalo liko juu limeandikwa NSSF services , watu wanne wako katika chengo hili wakiwa wamevalia sare za kazi.

Wanariadha watatu wakiwa wamesimama kwenye njia ya kukimbia baada ya kumaliza mbio, wote wamevalia sare ya mchezo na wanaonekana wamewakilisha kenya kwa mbio hizo, kenya inaonekana kwenye fulana zao.

Hapa ni ndani ya jengo fulani ya serikali au ofisi ya serikali, ambapo watu wanapewa huduma za kama vile ya kutengeneza kitambulisho. Kuna watu wawili ambao wanaonekana kutia saini karatasi.

Ni jengo ambalo liko na watu ambao wanapeana huduma wengine wanapokea huduma katika utoaji a habari. Kuna meza ambayo imetengenezwa na mbao, viti za rangi ya kibichi, huku chini kikionekana kuwa safi.

Kuna mwanaume mmoja amevaa suti ya rangi ya buluu iliyo kolea, shati jeupe na tai ya dhahabu au manjano. Anekana akizungumza na kutoa hotuba, kwani ameshika karatasi au kitabu na anatoa maadhara mbele ya ajira. Bado kuna rangi tofauti ikiashiria mandhari au jukwaa

Ni ndani ya ofisi au jengo la serikali lenye mabango ya maandishi ya kiswahili kama kuendeleza huduma, uhuru huduma sare, kuna mtu amesimama ndani ya jengo hili.

Hapa ni ndani ya jengo moja ambapo tunaona watu wanahudumia wateja wao. Juu ya jengo hili tunaona nembo kwa maandishi Uwezo Fund sana na kuendeleza huduma bora.

Wachezaji wa soka wakikabiliana, wachezaji wawili wa timu moja. Akiwa mmoja jezi la kijani na mwingine jezi la bluu iliyozeeka, wanajaribu kupokonyana mpira. Umati wa watu umekaa kwa mbali kwenye machukuo wakishuhudia mchezo.

Kuna umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wamekusanyika na wengine wakiwa wameinua mikono yao hewani. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo bluu, nyeupe na nyekundu ambazo zinaweza kuashiria kuwa ni wanachama wa timu, chama cha kisiasa au kikundi fulani. Nyuso zao na msisimko na ushiriki unaonekana wako kwenye tukio la umma.

Hawa ni wachezaji ambao wameonekana kushiriki mazoezi wakati wa maandalizi wa mpira wanaonekana kuwa wa timu ya Bandari Fc wamevaa sare za bluu zikiwa na michirizi nyeupe na iko na logo.

Ni kundi la watu kwenye tukio la inje, labda mkutano wa jamii, sherehe au shughuli nyingine ya hadharani. Kuna umati ya watu wameketi kwenye viti, wengine wakiwa wamesimama. Watu hao wamevaa mavazi mbalimbali likiwemo nguo za kitamaduni na za kawaida.

Hii ni umati wa watu ambayo inaonekana kuwa wanasherehekea tukio fulani ama wanasherehekea tamasha au mpira za kandanda. Huku mwenye ako mbele akiwa amevaa bendera ya Kenya amevalia miwani huku akiwa na nywele refu, mwenzake mwenye ako kando amevalia kofia nyeupe.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia fulana zenye rangi ya kijani na nyeupe zenye maandishi fulani, Gor Mahia. Wanaonekana kuwa mashambiki wa timu ya Gor Mahia, wanatabasamu.

Mchezo wa mpira ya miguu unaendelea uwanjani, mchezaji wa kiume aliyevalia jezi la buluu na nyeupe yenye namba ishirini na nne mgongoni na katika kifua anathibiti mpira na mguu wake wa kulia, anaonekana akichana mbuga huku akitazama mbele.

Kuna picha ya watu wawili wakiwa katika wa umati kubwa wa watu au tukio la adhara, mtu Moja Yuko mbele akionekana kujipika picha aina ya selfi na mwingine Yuko nyuma yake upande wa kulia.

Mwanamke ambaye amevaa joho jekundu na jeusi anaonekana kama joho ya kifaa au kitahaluma , anaonekana kama kiongozi au mtu mwenye mamlaka. Ameshika kitu kinacho fanana na cheti au hati iliyo kujwa na anoekana akiongea na kipasa sauti.

Hili ni jengo au ofisi la serikali ambao inapeana huduma, kuna watu watatu kwa hili ofisi, mmoja mwanaume, wawili wanawake, mwanaume amevaa suti na shati nyeupe na tai ya waridi.

Ni jumba au jengo la serikali ya mahakama mkuu ambao kuna umati wa watu wanatoa hotumba fulani kwa mikrofoni. Mmoja ni mama amevaa miwani na suti ,mwenye ako kando yake ni mwanaume amevalia suti nyeusi, shati nyeupe na tai nyekundu.

Kundi la watu ndani ya chumba au Banda , wanaonekana kushiriki katika shughuli Fulani ya uma au huduma. Mbele Kuna meza au karatasi na labda kompyutandogo . Mwana...Mwanaume mmoja ameketi nyuma ya meza hiyo na anaonekana akihudumia wateja au kujaza fomu . Ametumia kinyago chekundu. Kuna bango limeandikwa maandishi NTSA.

Ni uwanja wa mchezo labda mpira wa soga, watu kadhaa wamevaa jezi ya mpira, wengine wamesimama wengine wamekaa chini, rangi ya jezi ni pamoja na njano, nyeusi kuna.